Umati wa watu unashangilia mchezo wa raga. Mzungu amesmama mbele ya wa Afrika waliyo na tabasamu sana kwa nyuso zao. Mmoja amebeba bendera ya Kenya, huku wakiwa na tabasamu sana na firimbi kwa mdomo.